Mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya kisasa na kujifunza kidijitali, inaangazia vitu mbalimbali vinavyohusiana na masomo na teknolojia, likiunganishwa na mstari iliyo nyooka inayounda mtandao, Vitu hivyo ni pamoja na kompyuta mpakato iliyo katikati, vitabu, kofia ya maafala, darubini, miwani, kibao cha kielektroniki, kikondozi na zana zingine za masomo, kama pembe tatu na dira.

Kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari ya kidijitali yenye muundo wa duara na ikoni mbali mbali zinazowakilisha dhana za elimu na za teknolojia, kama vile vitabu, kofia ya kuhitimu, picha ya video, mawasiliano, wingu, na chati za ukuaji .

Kundi la vijana wanne wanaonekana wamekusanyika karibu na simu ya mkononi wakionyesha kushangaa na kufurahia kwa kile wanachokiona. Msichana katikati anaonyesha kitu kwenye simu huku wenzake wakimtazama kwa makini na kutoa hisia mbalimbali. Mmoja wao ameshika kikombe cha kahawa na wengine wamebeba vitabu kuashiria hawa ni wanafunzi.

Mwanaume kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokeo sauti vyeupe akionekana kushiriki katika mkutano wa video au simu. Anaonekana akizungumza na akieleza jambo fulani huku mikono yake ikiwa imeinuka ikionyesha ishara fulani. Nyuma yake, kuna ukuta mwepesi na dirisha linaloruhusu nuru kuingia ndani.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza anaonekana ameketi mbele ya meza akiwa na kitabu cha mazoezi na daftari wazi mbele yake. Kompyuta ndogo pia inaonekana mezani ikionyesha kuwa anafanya kazi ya shule au kujifunza. Nyuma yake mtu mzima, pengine baba yake, anaonekana akitabasamu akionyesha uhusiano wa kifamilia na msaada katika masomo.

Mke mwenye nywele za kiasili akitabasamu na kundika kwenye daftari lake, huku kompyuta ndogo ikiwa wazi mbele yake mezani. Anaonekana kuzingatia kazi yake au masomo yake akionyesha bidii na furaha katika kila anachokifanya. Nyuma yake, runinga kubwa nyeusi inaonekana ikiwa imezimwa na mazingira kwa ujumla yanaonekana kua ndani, labda nyumbali au katika nafasi tulivu ya kujifunzia.

Unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni kompyuta kubwa ya mkononi ilifunguliwa na kuonyesha picha ya majengo ya maktaba na watu wakisoma vitabu wakiwakilisha mazingira ya kujifunza ,wanafunzi kadhaa wamechorwa wakiwa wameketi au wamesimama karibu na kompyuta wakisoma vitabu huku baadhi wakiwa wamekaa juu ya rundo la vitabu ikisisitiza umuhimu wa vitabu katika kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akiwa amekaa mbele ya kompyuta ya mkononi yenye rangi ya nyekundu akionekana kujifunza au kushiriki katika somo la mtandaoni. Amevaa sweta ya kijani kibichi na anaonekana akishikilia penseli huku akiwa ameinua mkono mwingine akionyesha shauku au labda akijibu swali.

Kundi la wanaume watano wanaonekana wamekusanyika karibu na meza nyeupe, wakishirikiana na kufanya kazi kwenye kompyuta zao za mkononi. Wawili kati yao wapo upande wa kushoto wakitumia kompyuta zao, huku mmoja akiwa amevaa miwani. Upande wa kulia wanaume wengine watatu wamejikita kwenye kompyuta zao na mmoja anaonekana akimwelekeza kitu mwenzake.

Bango la matangazo la kidijitali lililoekwa kwenye mandhari ya samwati. Upande wa kulia wa bango, kuna simu janja na kompyuta ndogo zikionyesha video au funzo. Karibu na vifaa hivi, kuna mwanafunzi aliyeketi chini akisoma rundo la vitabu na kofia mbili za kuhitimu zikisisitiza elimu ya mtandaoni.

Wanaume wawili mmoja mweupe mwengine mweusi wakiwa wameketi mezani na kuonekana wakishiriki au kujadili kitu. Mwanamume mweupe akieleza kitu kwenye kompyuta ndogo iliyo mbele yake huku akiongea. Mwanamume mweusi akishika kalamu au kuandika kwenye daftari akisikiliza kwa makini. Kuna kikombe cha kahawa karibu na kompyuta. Mazingara yanaonekana kuwa tulivu, labda nje au ndani ya nyumba wakifanya kazi au kujifunza pamoja.

Mchoro unaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya kidigitali. Kuna kompyuta kubwa ya mezani iliyoonyesha mwalimu akifundisha huku kuna ishara za vitabu, kofia ya kuhitimu na balbu ya wazo zikielekea karbu na skrini. Upande wa kushoto kuna kompyuta. Mwanafunzi ameketi kwenye ktii akitumia kompyuta ndogo akionyesha kujifunza kwa umakini.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza na kutazama kompyuta yake ndogo ambapo wanaonekana akifanya darasa la mtandaoni au kikao cha video na mwalimu au mzungumzaji mwingine ambaye anaonekana akiwa kwenye skrini. Mezani pia kuna daftari, kalamu na matunda kama vile zabibu zote zikionyesha mazingara ya kujifunza nyumbani au kutoka mbali.

Mfano wa watu wawili mwanamke na mwanaume wamekaa mgongo kwa mgongo juu ya rundo la vitabu. Watu wawili wanatumia kompyuta zao za mikononi ikionyesha msisitizo juu ya kujifunza kidigitali au kufanya kazi kwa umbali. Vitabu vinaashiria elimu na maarifa huku kompyuta za mikono zikiwakilisha teknolojia au ufikiaji wa habari.

Uakilishaji wa dhana ya ufunzaji wa kidijitali ikionyesha kompyuta ndogo ikiwa katikati kama kitovu cha masomo huku jua yake kukiwa na aikoni tatu zinazoonesha masomo mbalimbali kama vile jiografia au ulimwengu, sayansi au utafiti na kemia au biolojia. Kwenye meza pande zote za kompyuta kuna vitu vinavyohusiana na elimu kama vile kikombe cha kalamu na penseli rula, vitabu kadhaa vilivyopangwa na kikombe cha tuzo vikionyesha utajiri wa nyenzo za kujifunza zinazopatikana kupitia njia hii.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wameketi kwenye dawati wakitazama skrini kubwa ya kompyuta. Mwanaume ana miwani na anaonekana makini akishikilia kalamu na daftari huku mwanamke akiwa nyuma yake, wakionyesha ushirikiano au kujifunza pamoja. Kwa nyuma, kuna dirisha kubwa lililoonyesha mandhari ya nje yenye miti na majengo.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wako uwanjani wakishindana kuwania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya chungwa na kaptura huku mwingine amevalia jezi ya rangi ya njano na samawati. Mpira upo karibu na miguu yao na wako katika harakati ya kuupiga. Nyuma yao kuna watu na hema wakionyesha kuwa kuna mashabiki wanaoshuhudia mchezo huo.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia koti nyeupe ya maabara wamekusanyika karibu na meza yeye vifaa vya kielectroniki. Wengine wanaonekana wakishiriki na kujadili jambo huku mmoja akionekana akieleza au kueleza kitu kwenye vifaa hivyo vilivyounganishwa kwa waya. Inaonekana kama wanafanya majaribio au masomo ya vitendo katika maabara ya sayansi au uhandisi.

Wachezaji wawili wa mchezo wa magongo mmoja akiwa mlinda lango aliyevaa vifaa kamili vya kinga vya rangio ya machungwa na samawati anaonekana akijitupa chini kuzuia mpira huku mchezaji mwingine akiwa ameinama chini labda akijaribu kufunga au kuzuia.

Chumba cha darasa tupu kilichojaa madawati na viti vilivyopangwa kwa safu nadhifu tayari kwa wanafunzi kuanza masomo. Madawati ni meupe na viti ni vya samawati vikiwa vimepangwa kuelekea mbele ya darasa na kuna nafasi ya kutosha kati ya kila dawati na jingine. Sakafu ni ya kahawia au nyekundu iliyokoza na kuta zina rangi ya manjano iliyokauka ikionyesha mazingira safi na rahisi ya kujifunza.

Majengo marefu ya ghorofa mbili yamejengwa kwa mtindo wa mraba ikizunguka eneo la wazi katikati. Ngazi zinaonekana zikishuka hadi chini na nguo zimeanikwa zikikauka kwenye kamba katikati ya uwanja. Inaonekana kuwa ni nyumba za kupanga au mabweni nchini Kenya.

Ukumbi mkubwa umejaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vyekundu wakionekana kuskiliza mada fulani. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule baadhi yao zikiwa za kijani na nyingine za kijivu, jambo linaloashiria kuwa wanatoka shule tofauti au ngazi tofauti kielimu. Kuna bendera yenye bango yenye maandishi upande wa kushoto.

Chumba kina kitanda kimoja kilichofunikuwa na shuka ya kijani kibichi na juu yake kuna taulu mbili ya samawati iliokunjwa. Pembini mwa kitanda, kuna kabati la nguo la mbao lenye kioo kikubwa na ukutani kuna msalaba uliotundikwa. Juu ya kitanda, kuna chandaroe chiope kilichofungwa. rangi ya kuta ni ya manjano hafifu ikiwanyesha mazingira rahisi na ya utulivu.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au mihadhara. Kuna viti vingi vya rangi ya nyekundu vilivyopangwa kwa safu ndefu, baadhi vikiwa vimejazwa na wanafunzi waliovalia sare za shule za rangi ya samwati wakiketi kwa utulivu wakitazama mbele. Dari la ukumbi lina miundo ya taa za rangi ya samawati zinazotoa mwanga na kuna madirisha madogo juu ya ukuta wa nyuma.

Kijana mdogo wa kiafrika akiwa anaogelea ndani ya bwawa la kuogelea. Amekaa chini ya maji akiwa amevaa kofia ya samawati ya kuogelea na miwani ya samawati pia. Anaonekana akipiga mikono na miguu yake na maji yanaruka karibu naye. Kuna bomba la mistari mweupe na samawati unaonekana ndani ya maji kwa mbali ikionyesha sehemu ya bwawa la kuogelea lenye njia maalum.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha umejaa viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea kwenye jukwaa lenye pazia jeusi na meza iliyofunikwa nguo ya samawati. Ukuta wa nyuma wa jukwaa umefunikwa kwa paneli za mbao zenye muundo wa mstari na kuna milango michache upande wa kulia. Kuta za pembeni zina madirisha yenye mapazia na taa chache.

Chumba cha kulala kikiwa na kitanda cha ghorofa cha mbao kilichowekwa katikati. Godoro la chini lina mto na shuka la kahawia. Sakafu ni la mbao zenye rangi nyeusi na kuta zimepakwa rangi nyeupe. Upande wa kushoto, kuna kabati ndogo la mbao na upande wa kulia, kuna dirisha kubwa lenye milango ya kioo iliyofunikwa kwa nondo za chuma, huku nguo au viatu vikiwa vimetundikwa.

Uwanja wenye nyasi fupi una wachezaji kadhaa wa kiume kwenye mchezo mkali. Wengine wakiwa wameshika mpira na kujaribu kusonga mbele, huku wengine wakijaribu kuzuia. Wamevalia jezi za rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na samawati hafifu. Kwa mbali miti na sehemu nyingine za uwanja zinaonekana zikiwa na watu wachache, zikionyesha mazingira ya nje na hali ya hewa na jua.

Chumba cha kulala katikati kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi juu yake kuna taulo ya bluu iliyokunjwa. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia kutoka dari na kuonjwa vizuri. Ukuta wa chumba ya rangi ya manjano na kuna msalaba wa kikristo uliotundikwa juu ya upande wa kulia.

Tabu iliyojaa vitabu mbalimbali. Katikati kuna kitabu kinachoonekana kuwa na ramani ya dunia kwenye jalada lake. Kushoto na kulia kwake kuna vitabu vingine na juu ya rafu, kuna chati zilizobandikwa ukutani.

Chumba cha kompyuta kilichopangwa vizuri kikiwa na safu mbili za meza za mbao zenye kompyuta za mezani zilizopangwa kwa mpangilio. Kila moja ikiwa na kibodi na kipanya chake. Pazia nyekundu zinaning'inia kwenye madirisha upande wa kushoto na ubao mweupe unaonekana mbele, ikionyesha mazingira ya kijifunza au kufanyia kazi kwa kutumia teknolojia; labda shuleni au katika taasisi ya elimu.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao ambazo zimepangwa kwa safu zikionyesha kuwa hakuna wanafunzi kwa wakati huo. Kuta za darasa zinaonekana zimechakaa kidogo na madirisha ya nyuma yameachwa wazi yakiruhusu mwanga kuingia. Juu ya ukuta wa mbele kuna baadhi ya karatasi zilizobandikwa ambazo zinaweza kuwa na matangazo au kazi za wanafunzi zote zikionyesha mazingira ya shule ya kawaida.

Jengo kubwa la kifahari lenye usanifu wa kitamaduni na bustani nzuri, linaashiria taasisi muhimu ya elimu, inaweza kuwa jengo la chuo kikuu au shule kikubwa, linawakilisha uwezekano muhimu katika miundombinu ya elimu, kutoa mazingira bora ya kufunza na kuchangia maendeleo ya jumla ya elimu nchini.

Chumba kimeandaliwa Kwa uangalifu kikiwa na godoro safi lililofunikwa kwa magodoro meupe yaliyopigwa pasi vizuri. Pamoja na mito miwili iliyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mwonekano wa usafi na utulivu inaashiria kwamba nafasi hii imetengenezwa kwa ajili ya kupumzika vizuri. Ikiakisi umuhimu wa mazingira bora ya kuishi kwa wale wanashughulika na elimu kama vile walimu au wanafunzi.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa makini kinachoonekana kuwa cha wanafunzi. Chumba hiki kina vitanda viwili, kimoja kila upande vilivyotega nafasi ya katikati iliyo na meza mbili za kusomea kila moja ikiwa na kiti chake. Juu ya meza hizo kuna rafu zilizojaa vitabu, mapambo na vifaa vingine vikionyesha mazingira ya kujifunza na ubunifu.

Watu kadhaa wako kwenye mstari wa kujihudumia chakula kutoka kwenye meza iliyojaa vyombo vya chuma yenye milo mbalimbali. Mwanaume aliye mbele amevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi akijaza sahani yake na vyakula mbalimbali kama vile viazi na mboga za majani. Wengine nyuma yake pia wanajihudumia, huku mmoja akionekana akicheka.

Kundi la watu waliovaa mavazi mbalimbali ya kitamaduni wakitembea kwa mpangilio, labda wakiongozwa na mwanamume aliyevaa kofia ya manyoya na shuka lenye madoadoa kama ya chui. Mbele yao mwanamke amevaa shuka la rangi ya chungwa na samawati. Mavazi hayo yanaashiria sherehe au tukio la kitamaduni.

Wanafunzi wawili waliovalia sare rasmi ya shule wakitazama kwa makini bango la mradi wa kisayansi. Bango hilo lina maandishi na michoro, likionyesha mada ya utafiti wa maelezo ya mradi wao. Wamesimama chini ya hema na meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, inaonekana kama maonyesho ya sayansi au hafla ya shule ambapo wanafunzi wanawasilisha kazi zao.

Mwanamke mwenye rangi ndefu ya dhahabu na miwani akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu kinachoendeshwa na umeme akisoma kitabu. Ameegemea kidogo mbele na macho yake yamelekezwa kwenye kitabu. Upande wa kushoto kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha kuwa yuko katika maktaba au sehemu ya vitabu nyingi.

Mwanamke na mtoto wamekaa pamoja mezani wakiwa wanashiriki katika mchezo wa kujenga. Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum, huku akiweka vipande vya rangi tofauti kwenye vijiti. Mazingira ya nyuma yanaonyesha chumba chenye vitu vilivyopangwa vizuri, ikiashiria mazingira ya kujifunza kucheza.

Mwanamume ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani akitumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana kuzingatia kazi yake huku macho yake yakiwa yametua kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira yanayoonekana nyuma yake yanaonyesha ofisi au nafasi ya kazi na kuna kikombe cha kahawa au kinywaji kingine karibu naye.

Mwanamke na kijana mlemavu wamekaa kwenye meza ya mbao wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Mwanamke huyu akiwa na tabasamu pana anaelekeza kwenye kitabu kilichofunguliwa mbele yao. Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akishirikiana na kuongea na kuna vifaa vya kucheza au kujifunza vilivyo na rangi nyingi mezani.

Wawili hawa wanaonekana wakishiriki katika mazungumzo ya lugha ya ishara, huku mwanaume akitabasamu na kumtazama mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyu amevaa fulana nyeupe na anaashiria kwa mikono yake, huku mwanamke akijibu ishara zake, ingawa uso wake hauonekani vizuri. Mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ya ndani labda, sebuleni na yanaashiria nuru hafifu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia amesimama mbele ya ukuta mweupe wenye mapambo ya mistari ya kahawia. Amevalia shati ya samati na suruali fupi ya rangi ya kahawia isiyokolea huku akiwa ameinua vidole viwili vya mkono wake wa kushoto kuelekeajuu na kiganja chake cha kulia kikiwa wazi chini. Anaonekana akizungumza au akieleza jambo fulani kutokana na usemi wake wa uso.

Kundi la wavulana wanne wenye umri mdogo, wakiwa wamevaa sare ya shule zenye mashati ya samawati na kaptura fupi za samawati. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu cheusi, huku marafiki zake wakiwa wamesimama karibu naye. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama ukuta wa, madoa ya maji. Ukiipa picha mguso wa pekee.

Mwanamke aliyeketi kwenye meza nyekundu akimwonyesha kadi msichana mdogo aliyeketi mbele yake. Wote wawili wanatazamana na mwanamke anaonekana akifundisha au akiashiria msichana kwenye mchezo wa kujifunza. Nyuma yao kuna rafu mbili zilizojaa vifaa vya kujifunza na vitu mbalimbali vya rangi vinavyoashiria mazingira ya shule au chekechea au kituo cha elimu.

Maktaba ina vitabu mingi vilivyopango kwenye rafu. Msichana mwenye nywele zilizosokotwa anaonekana ameketi kwenye kiti cha magurudumu chekundu. Anatabasamu pana usoni mwake, huku akishika kitabu chenye jarada ya samawati na nyeupe mkononi mwake. Anaonekana kuwa anakitoa au ukiweka kwenye rafu. Ukuta wa matofari unaonekana nyuma yake na mwanga hafifu unaingia kupitia dirisha.

Mtoto mchanga mwenye nywele za kahawia amevaa fulana ya kijivu. Amekaa mezani mbele ya kompyuta ndogo nyeupe. Anaonekana akitabasamu na kutazama skrini kwa umakani huku mikono yake ikiwa karibu na kidevu chake. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi na umepambwa kwa michoro ya wanyama na miti.

Msichana mdogo mwenye miwani na tabasamu pana ameketi mezani akicheza na maumbo yenye rangi mbalimbali. Mikono yake inapeana ishara ya furaha na anaonekana kufurahia anachokifanya. Baadhi ya mambo kama vile miraba na pembe tatu imetwikwa juu ya nyingine huku mengine yakiwa yametapakaa mezani.

Ni mwanamume anasaidia msichana mlemavu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu kuchora. Wote wawili wanatazama chini kwenye tarubani wakiwa na tabasamu huku msichana akiwa amevaa aproni ya manjano. Mwalimu ana aproni nyeupe iliyopakwa rangi. Mezani mwao, kuna rangi nyingi na vifaa vya kuchorea.

Shughuli ya darasani inaendelea kwa utulivu, huku kila mmoja akionekana kujikita kwenye kazi aliyopangiwa. Mazingira ya darasani ni safi na yenye mwanga wa kutosha, yanayosaidia kuweka mazingara bora ya kujifunza kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Vifaa vya kujifunza kama vile vitabu, kalamu na mikoba vimewekwa mpangilio, vikionyesha kuwa mazingara haya yameandaliwa kwa uangalifu ili kuwasaidia wanaohitaji msaada wa ziada.

Mwalimu akimsaidia mtoto wa kiume mwenye nywele ndefu zilizopinda kujifunza kusoma. Mwalimu huyo amevalia miwani na anatabasamu huku akimwangalia mtoto huyo kwa upendo. Mkono wake unaonekana ukiongoza vidole vya mtoto huyo kwenye kitabu kinachoonekana kuwa kimeandikwa kwa herufi nukta, kumaanisha mtoto huyo ni kipofu. Mtoto huyo anaonekana amejikitia kwa anachofanya huku macho yake yakiwa yamefumba akitumia hisia za mguzo kusoma.

Mwalimu anatoa usaidizi wa kibinafsi kwa mtoto mdogo. Mtoto huyo anaonekana kuwa na mahitaji maalumu ya kielimu. Mwalimu anamwongoza mtoto kwa upole akishikilia mkono wake na kumsaidia kukamilisha kazi hiyo. Meza nyeupe iliyojaa penseli za rangi na vifaa vingine vya sanaa inaonekana mbele yao.